Darasa lina kabati za wanafunzi zinazoitwa locker zikiwa zimepangwa kando kando huku vitabu na vifaa vya masomo vikiwa vimewekwa juu yao. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya mafunzo.

Kitabu cha Junior english book two kinashikiliwa na mkono usioonekana kana kwamba kimeinuliwa hewani bila mtu yeyote kuonekana. Jalada lake linaonekana wazi.

Hii ni rafu ya vitabu iliyotumika kuhifadhi vitabu, jalanda na nyaraka muhimu kwa mpangilio. Rafu kama hii husaidia kuweka mazingira ya kazi au nyumbani yakiwa yamepangwa vizuri.

Kuna kabati mbili za kuhifadhia vifaa vya wanafunzi zikiwa zimepangwa pembeni mwa chumba, ambacho kinaonekana kuwa darasa. Pembeni mwa kabati kuna kiti cha mwanafunzi.

Vitabu vya darasa la saba vimewekwa juu ya meza katika eneo linalofanana na chumba cha walimu. Vitabu hivi vinatumika kufundisha masomo mbalimbali kama sayansi, hesabu na lugha.

Mitungi miwili ya gesi imewekwa ndani ya kizimba salama, huku kizima moto kikiwa karibu kwa tahadhari. Mpangilio huu unahakikisha usalama dhidi ya ajali za moto.

Nyumba ya kuvutia imezungukwa na uzio wa ukuta wa zege uliojengwa kwa ustadi unaoipa mandhari ya usalama na faragha.

Saa ya kufundishia watoto jinsi ya kusoma muda imechorwa kwenye bango la ukutani, inaonyesha nambari wazi kutoka moja hadi kumi na mbili, na mishale ya saa na dakika kwa rangi tofauti.

Sehemu ya nje ya jengo linalofanana na mahaka, lenye usanifu wa heshima na alama za kiserikali. Majengo ya aina hii hutumika kwa shughuli za sheria.

Waziri wa zamani wa elimu Ezekiel Machogu anatoa hotuba mbele ya hadhira. Amevalia suti rasmi na anazungumza kwa msisitizo.